Chupa za dawa za mifugo, zilizo na rangi tofauti na ujazo usiolingana. Kukiwa zimezungushiwa karatasi nyeupe zinazotoa maelekezo ya namna ya matumizi ya dawa hizo. Zote zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka.

Mifuko yenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani, ikiwa katika ujazo tofauti. Ndani yake kumewekwa mbolea ambazo hutumika kwa ajili ya viazi na vitunguu.

Maboksi ya kuwekea dawa za mifugo yenye rangi ya maziwa, njano na kijani, Kukiwa na michoro ya vichwa vya wanyama ambao hutibiwa kwa kutumia dawa hiyo.

Mifuko yenye rangi nyeupe iliyotumika kuwekea mbolea, ina maandishi ya kijani ipo nje ya jengo moja ya mfuko huo ina mbolea inayotumika katika kilimo kinachotumia maji bila udongo.

Boksi la dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na orenji, likiwa na maandishi meusi, yanayotoa maelekezo ya namna ya utumiaji wa dawa hiyo, pia kuna picha ya mbwa mwenye rangi nyeupe na baka la rangi ya kahawia.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa dawa za kilimo na mifugo, likiwa na mashelfu yaliyopangwa dawa hizo zilizo ndani ya chupa, nyingine kwenye maboksi.

Banda lililotengenezwa kwa mbao, na kuezekwa kwa karatasi nyeupe ya plastiki. Ndani yake kukiwa na watu wawili walioshika makoleo, huku wakiirundikwa vizuri mbolea iliyopo mahali hapo. Ambayo hutumika shambani. Mbolea hii ni rafiki kwa udongo na mazingira.

Ndani ya chumba kukiwa na watu watatu, wawili wamesimama wamevaa nguo nyeusi huku wameshika mifuko iliyo na rangi nyeupe na bluu ambayo ina mbolea ndani yake kwa ajili ya kuwekea kwenye mahindi, pia yupo aliye chuchumaa akiwa ameshika dumu jeupe.

Ndani ya kiwanda kinachotengeneza mbolea, kukiwa na watu waliovaa kofia zenye rangi ya njano, na maovaroli ya bluu, wakiwa wameshika mifuko, na kuielekeza kwenye mashine ili iweze kushonwa. Mbolea hii hutumiwa, kwenye mashamba ya chai.

Chupa ya dawa ya mifugo ikiwa na rangi nyeupe na mfuniko mweusi, ikiwa imezungushiwa mfuko wa kiajani na rangi ya bluu, ikiwa pia na picha ya ng'ombe katikati kukiwa kunaoneshwa mdudu aliyekatwa na ukingo wa rangi nyekundu.

Mfuko uliotumika kuwekea dawa za mifugo, wenye rangi nyeupe na nyeusi ukiwa na maandishi ya kuonyesha jina la dawa, pia kuna picha ya mbuzi na kondoo ambao ndio wahusika wa madini haya yanayopatikana katika mfuko huu.

Mfuko wenye rangi nyeupe ukiwa na maandishi ya kijani na ya bluu, ndani yake kuna mbolea ambayo hutumiwa na wakulima ili kuongeza rutuba kwenye udongo. Mbolea hii ni rafiki kwa udongo kwani haina madhara.

Banda linalo jishughulisha na uuzaji wa dawa za kilimo na mifugo, zikiwa ndani ya chupa na mifuko, vilivyopangwa vizuri kwenye kabati la kioo lililopo pembeni.

Dawa ya mifugo iliyo ndani ya chupa yenye rangi ya zambarau imezungushiwa karatasi; iliyo na rangi ya bluu na maandishi ya zambarau, pia kuna picha ya mbwa.

Boksi la dawa za mifugo, lenye rangi nyeupe na kijani, na maandishi meusi. Pembeni kukiwa na chupa yenye rangi ya kahawia, iliyozungushiwa karatasi inayoonyesha jina la dawa, pamoja na matumizi yake. Pia kuna picha ya mbwa na paka. Chupa hii ya dawa ndio inayopatikana ndani ya boksi hili.

Mfuko wa dawa wenye rangi nyeupe, chini ukiwa na ufito wa bluu, katikati kuna picha za kuku weupe. Kirutubisho hiki ni maalumu kwa kuku.

Mfuko wa kuwekewa dawa ya mifugo ambao una rangi nyeupe ukiwa na maandishi meusi yanayoonyesha jina la dawa na maelekezo ya namna yakutumia dawa hiyo. Pia kuna picha za ndege kama vile kuku, ambao ndiyo walengwa wa dawa hiyo iliyo ndani ya mfuko huo.

Mfuko wa dawa ya mifugo wenye rangi ya bluu na kijani, maandishi meupe yanayoonyesha namna ya kutumia dawa hiyo, pia kuna picha ya kuku na vifaranga.

Mfuko wa kuwekea dawa za mifugo wenye rangi ya njano na ufito mwekundu, una maandishi meusi pia kuna mchoro wa kifaranga cha kuku kuonesha kwamba, dawa hii ni maalumu kwa vifaranga vya kuku.

Zao la biashara la kahawa ambayo tayari imeshavunwa ikiwa imewekwa juu ya maturubai, na akina mama wakiwa wanaendelea kuichambua. Nyuma yao kukiwa na miti ya zao hilo.

Eneo la shamba kukiwa na wakulima ambao wanajishughulisha na uvunaji wa zao la biashara la aina ya viazi mviringo. Pembeni ya shamba hili kuna nyumba na miti, pia ipo nguzo ya umeme.

Banda kubwa lililo na mimea aina ya nyanya. Kukiwa na maboksi yenye rangi nyeusi yaliyojaa nyanya zilizovunwa, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa kufanyiwa manunuzi.

Zao la biashara la mahindi, yakiwa yamevunwa na kurundikwa, pia wapo watu ambao wanaendelea kuyatoa mahindi hayo kwenye majani yake.

Shamba la nyanya ambazo zimefungwa kwenye fito, ili kuzifanye ziote kwa kuelekea juu. Kukiwa na mtu aliyevaa nguo yenye rangi ya bluu, ameshika kindoo kidogo ambacho anawekea nyanya zilizokomaa, ambazo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara aina ya pilipili, zikiwa zimeshakwisha kuvunwa na kuwekwa ndani ya toroli ambalo limenyanyuliwa na mtu alievaa fulana yenye rangi nyeusi na glovusi mikononi, nyuma yake kukiwa na shamba kubwa la mimea hii, pia kuna miti iliyozunguka shamba hilo.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo zimeshavunwa na kuweka ndani ya vikapu vidogovidogo pamoja na ndoo, huku kukiwa na mtu aliyeshika moja ya vikapu hivyo vilivyo na nyanya ambazo zipo hapo tayari kwa kuuzwa.

Mahindi mabichi yaliyovunwa yakiwa yamekusanywa vizuri, huku kukiwa na watu wanaoendelea kuyaweka ndani ya mifuko ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Pembeni kuna shamba kubwa la mahindi na migomba michache.

Shamba kubwa la zao la biashara la nyanya, kukiwa na mtu aliyevaa fulana yenye rangi nyeusi na mabuti, akiwa ameshika matunda ya mimea hiyo, ambayo yakiiva huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Watu wanne wakiwa wamebeba kahawa ndani ya vyombo mfano wa ndoo vyenye rangi nyeusi, wakiilundika kahawa katika eneo hili ambayo baadae huja kuuzwa.

Miti ya kahawa ambayo tayari imeshaanza kutoa matunda na yaliyoiva, kukiwa na mtu aliyeshika moja wapo ya mti wa kahawa na bakuli akiwa anachuma zao hilo la biashara la kahawa ili kwenda kuuza.

Shamba la zao la biashara la kahawa, baadhi zikiwa zimeanza kuiva na zipo tayari kuchumwa ili ziweze kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Zao la biashara la ndizi ambazo zimeshavunwa na kupangwa vizuri. Mbele kukiwa na watu wawili waliovaa makoti yenye rangi ya kijani, wameshika mapanga. Pia wamevaa mabuti. Nyuma ya ndizi hizi zilizopangwa vizuri, kuna migomba.

Zao la biashara la viazi mviringo, vilivyokwisha kuvunwa tayari vimerundikwa, na vingine vimewekwa ndani ya mifuko, tayari kubebwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Pembeni ya viazi hivi, kuna watu ambao bado wako shambani, wakiendelea kuchimba viazi.

Shamba lililo na zao la biashara la mahindi ambalo tayari yamekwisha kuvunwa, wapo watu wawili walioinama na kuendelea kuyakusanya vizuri ambayo baadae hupukuchuliwa na yanakuwa tayari kwa kuuzwa.

Watu wengi waliokaa juu ya turubai kila mmoja akiwa na fungu lake la kahawa akichambua. Pembeni kuna mtu aliyevaa koti lenye rangi nyekundu akipima kahawa hiyo ambayo inakuwa tayari imekwisha kuchambuliwa.

Shamba lililo na mazao ya mahindi, katikati kukiwa na mti wa muembe ambao umeshatoa matunda tayari. Kuna watu wawili walioshika moja ya matunda hayo katika mti huo, ambayo yako tayari kuchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara aina ya kahawa zikiwa zimerundikwa, yupo mama aliyevaa mabuti meusi ameshika koleo akiwa anajribu kuvuta mfuko wenye rangi nyeupe ulio na kahawa ndani yake.

Nyanya zilizoiva na kuvunwa, zimewekwa juu ya turubai. Huku kukiwa na mtu aliyechuchumaa, amevaa ovaroli lenye rangi ya bluu, na mabuti meusi akiwa ameshika nyanya hizo mkononi. Ziko tayari, kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Zao la biashara aina ya karoti, zilizovunwa na kurundikwa sehemu moja, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa. Juu ya karoti hizi kuna mtu aliyeinama.

Zao la biashara la pilipili hoho zilizovunwa na kuwekwa kwenye vikapu kwaajili ya kuuzwa, kuna watu wanaoendelea kumimina pilipili hizo kutoka kwenye kikapu na kuweka kwenye kifungashio. Pembeni kuna miti iliyokatika eneo hili.

Shamba la mahindi pembeni yake kukiwa na yaliovunwa, ambayo yamerundikwa juu ya turubai, huku kukiwa na mtu alievaa mabuti meusi na kofia ya bluu kichwani akiweka mengine kwenye ndoo mahindi haya mabichi hupelekwa kuuzwa sokoni.

Shamba lililo na mazao ya aina mbalimbali, kukiwa na toroli ambalo lina karoti, kabeji, na ndizi, ambavyo viko tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara la vitunguu vilivyorundikwa kukiwa na mtu anayeendelea kumwaga vitunguu hivyo eneo hili. Pembeni kukiwa kumezungukwa na miti vitunguu hivi baadae hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima akiwa kwenye kahawa akivuna zilizoiva na kuziweka ndani ya dishi lenye rangi ya kijani tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Banda lililo na watu waliovaa makoti yenye rangi ya bluu kukiwa na maboxsi ya njano na bluu yaliyo na ndizi zinazoendelea kupangwa na watu hawa tayari kwa kwenda kuuzwa, pembeni ya banda hili kuna shamba la ndizi.

Zao la biashara aina ya nyanya, zikiwa shambani. Ambazo nyingine zikiwa zimeanza kuiva, hivyo ziko tayari kuchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba lililo na zao la biashara la nyanya, kukiwa na watu waliovaa maovaroli yenye rangi ya kijani, wameshika maboksi wakiendelea na uvunaji wa nyanya, ambazo baadae hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba lililolimwa zao la biashara la viazi mviringo, kukiwa na mtu aliyechuchumaa, amevaa shati jeupe, huku akiwa ameshika baadhi ya viazi ambavyo tayari vimeshakomaa na amevichimba. Viazi hivi huchimbwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba lililopandwa zao la biashara la kahawa ambazo tayari zimeiva, huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Yupo mtu aliyevaa suruali ya rangi ya njano, akiwa ameshika moja ya mti wa kahawa.

Zao la biashara aina ya mahindi yaliyovunwa na kuanikwa juu ya maturubai. Kuna mama aliyesimama karibu na mahindi hayo, huku mengine akiwa ameyashika mkononi yenye rangi ya njano.

Zao la biashara la vitunguu vilivyovunwa shambani tayari kukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajiri ya kuuzwa .Juu ya tuta hili lilo na vitunguu vilivyovunwa kuna mipira meusi iliyokuwa inatumika kumwagia mimea hiyo.

Shamba lililooteshwa nyanya, ndani ya mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi. Pia yupo mtu aliyeinama, akiwa ameshika nyanya ambazo baadae huchumwa na kuuzwa.

Zao la biashara aina ya matunda ya pasheni, kukiwa na mkulima aliye shambani, aliyevaa nguo yenye rangi nyeusi, huku ameshika moja ya mti ulio na matunda hayo ya pasheni.

Shamba la mapapai, yakiwa yamepandwa kwa kufuata mstari na kuna nafasi kati ya mti na mti, mapapai haya yakiiva huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba la nyanya kukiwa na zilizoiva ambazo ziko tayari kuchumwa na kuuzwa. Mimea hii ikoo shambani imewekewa fito ili kuzifanya zitambae kuelekea juu.

Mti wa mparachichi ukiwa umetoa matunda mengi, pembeni kuna mtu aliesimama huku ameshika tunda mojawapo la parachichi. Yakiiva huchumwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Zao la biashara aina ya nyanya zikiwa zimepandwa ndani ya mifuko yenye rangi nyeupe, wapo watu wawili mmoja akiwa ameshika mmea mmojawapo shambani. Nyanya zilizoiva huvunwa na kwenda kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba la mahindi kukiwa na mahindi mabichi ambayo tayari yamekwisha kuvunwa, pembeni yake kuna mtu ambaye amebeba mfuko kichwani ulio na mahindi, ambapo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa; pembeni yake bado kuna mimea ya mahindi ambayo iko shambani.

Gari lenye rangi nyeupe na chungwa ndani yake kukliwa kumepakiwa mananasi ambayo yameshavunwa yako tayari kupelekwa sokini kwa ajili ya kuuzwa, pembeni ya gari hilo amesimama dada mmoja aliyevaa kofia.

Zao la biashara la viazi mviringo, vilivyo ndani ya mifuko meupe, vikiwa kando ya barabara kwa ajili ya kuuzwa, pembeni kuna mtu anapita, pia lipo gari lenye rangi nyeupe limepaki.

Mahindi yaliyovunwa tayari yamerundikwa chini na mengine yakiwa yamewekwa ndani ya mifuko tayari, kuna mtu aliyesimama pembeni ya mifuko hiyo na wengine wamesimama kwenye tela lililo na rangi ya bluu, shamba hili limezungukwa na miti, mahindi ni zao mojawapo la biashara.

Shamba la mapapai, kukiwa na mtu aliyechuchumaa, amevaa koti la bluu na mabuti meusi. Mikononi akiwa ameshika mapapai mawili, ambayo tayari yameshakomaa. yako tayari kwa ajili ya kuchumwa na kwenda kuuzwa.

Wakulima wakiwa shambani wakichuma nyanya zilizoiva na kuziweka ndani ya maboksi yenye rangi nyeusi ambayo wameyapanga kando ya barabara, baadae huchukuliwa na kupelekwa sokoni au kiwandani kwa ajili ya kuuzwa.

Ndani ya uzio kuna vitalu vilivyotengenezwa kwa mbao, mapipa yaliyotobolewa yenye rangi nyeupe; vyote hivyo vimetumika kuoteshea mimea. Pia kuna mtu anayeendelea kuhudumia mimea hiyo, akiwa ameinama.

Shamba lililo na mimea iliyooteshwa kwenye matuta, kwa kufuata mistari. Wapo watu wawili walioinama, wakiendelea kuhudumia mimea hiyo. Pembeni kukiwa na watu wengine wanaopita.

Shamba la zao la biashara la ndizi, kukiwa na migomba ambayo baadhi yake tayari imekwisha toa mikungu ya ndizi, ambazo zikikomaa na kuwa tayari, kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa viazi vitamu wakiwa wamezunguka viazi ambavyo tayari wameshavuna. Pembeni yao kukiwa na maboksi yenye rangi ya bluu na kijani, wakichambua viazi na kuviweka ndani ya maboksi hayo.

Shamba la vitunguu, ambavyo vingine vikiwa tayari vimeshavunwa, na matuta mengine yakiwa bado. Pembeni ya shamba hili lipo shamba lingine lililo na mimea, mashamba haya yote yako ndani ya uzio, pembeni kumezungukwa na miti.

Mimea iliyopandwa ndani ya banda kwa kufuata mistari, kuna mabomba pia yamepitishwa kufuatisha hiyo mimea ilikuweza kumwagilia maji mimea hiyo isiweze kukauka.

Eneo la shamba likiwa na mashine aina ya trekta, inayotumika kumsaidia mkulima katika ufanyaji wa kazi za aina mbalimbali.

Aina ya mashine iliyo na rangi ya machungwa, nyekundu na nyeupe. Hutumika katika shughuli mbalimbali za kilimo, ili kumrahisishia kazi mkulima.

Mashine aina ya trekta, lenye rangi nyekundu, likiwa linapita shambani na kukata majani. Matumizi haya ya mashine katika kilimo humrahisishia mkulima katika ufanyaji wa kazi.

Chumba ambacho kimeoteshwa mimea iliyowekwa juu ya stendi kwenye vitalu kumefungwa mashine, ambazo zinatoa huduma kwa mimea hii kama vile kumwagilia maji, kupuliza dawa na huduma nyingine.

Banda kubwa lililo na mimea iliyooteshwa kwa kufuata mistari, katikati kukiwa na mashine inayopita kwenye vyuma vilivyopitishwa ili kuweza kutoa huduma kwa mimea hiyo.

Ndani ya shamba lililolimwa tayari kuna trekta lenye rangi ya kijani nyuma limefungwa kifaa kingine mfano wa kinu chenye rangi nyekundu, uwepo wa trekta hili shambani kunaonyesha matumizi ya mashine katika kilimo, pembeni ya shamba hili kuna miti iliyozunguka.

Eneo la shamba ambalo bado halijalimwa, kukiwa na mashine aina ya trekta lenye rangi ya njano na kijani, huku nyuma kukiwa kumefungwa kifaa kingine, matumizi ya mashine katika shamba, humrahisishia mkulima ufanyaji wa kazi.

Eneo la shamba kukiwa na trekta lililofungwa jembe lenye rangi nyekundu likiendelea na shughuli za ulimaji. Shamba hili limezungukwa na milima, matumizi ya mashine shambani hurahisisha kazi kwa mkulima.

Mashine aina ya trekta lenye rangi ya bluu likiwa limefunga jembe lenye rangi nyekundu linalima shambani, pembeni kukiwa na miti na mtu aliyesimama. Kilimo hiki cha kutumia mashine humrahisishia mkulima katika ufanyaji wake wa kazi eneo kubwa kwa muda mfupi.

Aina ya mashine ya trekta la mkono, likiwa linalima shambani. Kuna mtu nyuma ambaye ndiye anayeliongoza, amevaa mabuti yenye rangi nyeusi. Matumizi haya ya mashine, humrahisishia mkulima katika kufanya kazi.

Mashine aina ya trekta lenye rangi nyekundu huku likiwa limefungwa jembe na kulima katika shamba. Pembeni kuna shamba jengine lililolimwa tayari na kupandwa mimea ya mahindi ambayo imeshakuwa mikubwa.

Bwawa la kufugia samaki, kukiwa na watu walioshika wavu wakifunika juu yake. Pembeni ya bwawa hili kumezungukwa na nyasi pamoja na miti michache.

Maharage yenye rangi mbalimbali, yakiwa ndani ya vikapu vyenye rangi ya kaki, juu ya moja ya kikapu kuna kindoo kidogo cheupe kinachotumika kupimia maharage haya, yapo hapa kama bidhaa zinazouzwa kwa ajili ya chakula.

Msitu ulio ma miti mikubwa na vichaka vilivyofungamana, huku kukiwa na maji yanayotiririka mfano wa mto, juu ya jabali kubwa lenye mawe.

Eneo lililo na miche ya miti iliyopandwa kwenye mifuko ya karatasi yenye rangi nyeusi, kukiwa na watu mmoja aliyechuchumaa, amevaa buti jeusi akiendelea kuihudumia miti hiyo, ambayo baadaye huenda ikapandwa shambani na kuwa msitu.

Eneo lililo na turubai likiwa limefunika vitaru venye michi ya miti iliyopandwa kenye karatasi zenye rangi nyeusi, miche hii baadae huamishwa na kupelekwa kwenye mashamba ambayo hukua na kua misitu ya kupandwa.

Eneo lililo na vitalu vya miti, iliyopandwa ndani ya karatasi za plastiki zenye rangi nyeusi. Kukiwa na watu walioinama, wakiendelea kuihudumia miti hiyo. Pia eneo hili limezungukwa na msitu, wenye miti mingi.

Vitalu vilivyo na miti iliyopandwa, ndani ya karatasi nyeusi za plastiki, pembeni kukiwa na mtu aliyevaa fulana yenye rangi ya kijani na suruali nyeusi amenyoosha mkono. Miti hii huenda kupandwa kwenye shamba na hivyo kufanya msitu ulio na miti ya kupandwa.

Msitu ulio na miti ya asili mikubwa na midogo, kumekatisha mto ulio na maji mengi na ndani yake kukiwa na mawe. Pia lipo daraja linalotumika kuvuka ng’ambo ya pili ya mto huu.

Banda kubwa lililofunikwa kukiwa na mabomba yenye rangi nyeupe ambayo yameoteshwa mimea na mengine hayana, ndani yake kukiwa na maji ambayo hutumiwa na mimea kupata virutubisho vyake. Wapo watu watatu walio ndani ya banda hilo wakiwa wamevaa barakoa na kuendelea kuihudumia mimea hiyo kwa uangalifu.

Banda lililojengwa kwa kutumia vyuma na kuezekwa juu na kufunikwa pembeni kukiwa na mabomba yaliyotobolewa na kuoteshwa mimea, ambayo ndani yake kuna maji yanayotumiwa na mimea hiyo kujipatia virutubisho vyake muhimu kwa ajili ya ukuaji.

Sehemu ya banda kukiwa na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyowekwa juu ya stendi za mbao yameoteshwa mimea. Ndani yake kumewekwa maji ambayo hutumiwa na mimea kupata virutubisho vyake ili kuendelea kukua na kustawi.

Mabomba mengi yenye rangi nyeupe yaliyotolewa, baadhi yakiwa yamekwisha kuoteshwa mimea. Mabomba haya huwekewa maji ili mimea iweze kupata virutubisho vyake ndani ya maji hayo.

Mabomba meupe yaliyopangwa katika stendi, mfano wa ngazi, yametobolewa na kuoteshwa mimea. Ndani ya mabomba hayo kuna maji, ambayo hutumiwa na mimea kupata virutubisho vyake. Chini kuna boksi lililo na rangi ya kijivu.

Boksi lenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano, likiwa limetobolewa na kupandwa mimea. Pembeni kukiwa na mpira wenye rangi nyeupe ulioingizwa ndani ya boksi hilo. Mimea hii hupata virutubisho vyake ndani ya maji yaliyomo kwenye boksi.

Mabomba mawili yenye rangi ya kijivu yaliyotobolewa na kuoteshwa mimea yamewekwa juu ya stendi zilizotengenezwa kwa mbao. Mimea hiyo hupata virutubisho vyake kutoka kwenye maji yaliyomo ndani ya mabomba hayo.

Eneo lililo na mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyowekwa juu ya stendi ya chuma yametobolewa na kuoteshwa mimea, ndani yake kukiwa na maji ambayo hutumiwa na mimea kupata virutubisho vyake.

Mabomba meupe yaliyopangwa vizuri yakiwa yametobolewa, kumepachikwa kifaa mfano wa ndoo kilicho na mmea uliooteshwa, ambao hupata virutubisho vyake kutoka kwenye maji yaliyo ndani ya mabomba hayo.

Eneo la wazi lililo na mabomba yenye rangi ya kijivu yaliyotobolewa na kupandwa mimea. Yamepangwa vizuri kwenye standi ya mbao. Mabomba haya ndani yake kuna maji yanayotumiwa na mimea kupata virutubisho vyake muhimu.

Mabomba yaliyo na maji yenye rangi nyeupe, yakiwa yamefungwa mfano wa ngazi. Mabomba haya yana matundu yaliyo na mimea iliyooteshwa, ambayo hupata virutubisho vyake ndani ya maji yaliyo kwenye mabomba hayo.

Boksi la plastiki lenye rangi ya bluu kukiwa na matundu ambayo wamepachika vikopo vilivyooteshwa mimea vyenye rangi nyeusi, ndani ya boksi hilo kunamaji ambayo hutumiwa kwa ajili ya kutoa virutubisho vya mimea.

Stendi iloyotengenezwa kwa mbao, kukiwa kumeekwa chombo chenye rangi nyeusi mfano wa dishi, kilichotumika kuotesha mimea, ndani yake kukiwa na maji yanayotumiwa na mimea hiyo kupata virutubisho vyake, pia upo mpira mweusi unaotoka kwenye chombo hicho juu kwenda kwenye ndoo yenye rangi nyeupe iliyo chini.

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyotobolewa na kuoteshwa mimea, mabomba haya yana maji ndani yake ambayo mimea hutumia maji hayo kupata virutubisho muhimu.

Mabomba makubwa meupe yaliyotobolewa yakiwa yamepandwa mimea yamepangwa vizuri kwenye stendi ya chuma mfano wa ngazi. Ndani yake kukiwa na maji ambayo mimea hufyonza virutubisho vinavyo patikana ndani ya maji hayo.

Mabomba yenye rangi nyeupe yameunganishwa na mengine ya bluu yakiwa yametobolewa matundu, kwa ajili ya kuja kutumika kupandia mimea ambayo hukua kwa kutumia maji bila udongo.

Mabomba yaliyotobolewa yenye rangi nyeupe yameoteshwa mimea, ndani ya mabomba hayo kuna maji ambayo hutumiwa na mimea hiyo kupata virutubisho vyake.

Sehemu ya wazi kukiwa na mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyotobolewa na kuoteshwa mimea, ndani ya mabomba haya, kuna maji ambayo hutumiwa na mimea katika ukuaji wake.

Bomba kubwa lenye rangi nyeupe lililotobolewa matundu, huku kukiwa na mimea iliyooteshwa. Ndani ya bomba hilo kuna maji yanayotumiwa na mimea kujipatia virutubisho vyake. Juu ya mimea hii kumefungwa kamba ambayo hutumiwa na mimea kutambaa pia kuna ndoo nyeupe zilizo juu ya matofali.

Ndani ya chumba kukiwa na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo tobolewa na kupandwa mimea na yamewekwa juu ya stendi ya chuma pembeni kukiwa na ndoo nyeusi yenye mfuniko wa njano inayotoa maji na kuyapeleka ndani ya mabomba hayo kwaajili ya mimea kupata virutubisho vyake.

Sehemu ya nje, kukiwa kumewekwa mabomba makubwa yenye rangi nyeupe, yaliyofungwa kwenye stendi ya chuma, yakiwa yameoteshwa mimea, ambayo hupata virtubisho vyake kutoka kwenye maji yanayopita ndani ya mabomba hayo.

Moja ya chombo kinachotumika katika kilimo kinachotumia maji, ikiwa kimefunuliwa na kuonyesha mizizi ya mimea iliyopandwa, ambayo inaning'inia ndani ya chombo hicho. kwa ajili ya kufyonza maji yaliyo na virutubisho.

Mabomba mengi yaliyopangwa vizuri na yametobolewa matundu kwa ajili ya kuja kutumika kufanya kilimo cha kutumia maji, ambacho mimea ama mbegu hupandwa kwenye matundu hayo, kisha maji hupitishwa kwenye mabomba hayo.

Bomba kubwa lenye rangi nyeupe likiwa limeunganishwa na vibomba vidogo vyenye rangi nyeusi ambavyo vimeoteshwa mimea, pembeni kuna mabomba tena ya namna hiyo yaliyooteshwa mimea, ndani ya mabomba haya kuna maji ambayo hutumiwa na mimea kupata virutubisho vyake.

Bomba lenye rangi nyeupe, likiwa limechomekwa kwenye ndoo yenye rangi ya bluu, pembeni limetobolewa matundu ambayo yameoteshwa mimea, inayopata virutubisho vyake, kutoka kwenye maji yaliyo ndani ya bomba hilo .

Shamba kubwa lililopandwa kwa kufuata kilimo cha kisasa, cha kuacha nafasi kati ya mmea mmoja na mwingine na kwa kufuata mstari. Lipo trekta lililopaki katika shamba hilo, lenye rangi nyekundu.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa kwa kufuata mistari nakuachiwa nafasi kati ya mmea mmoja na mwingine, ulimaji wa aina hii wakufuata vipimo ni wakisasa pembeni ya shamba hili kuna miti.

Shamba kubwa lililooteshwa mimea iliyopandwa katika mistari, ndani yake kukiwa na mashine aina ya trekta ambayo imefungwa kifaa kingine chenye rangi ya njano, likiwa linafanya kazi ndani ya shamba hilo.

Banda kubwa, lililojengwa kwa kutumia vyuma na kufunikwa pande zote, ndani yake kukiwa na mimea iliooteshwa ndani ya vitalu kwa kufuata mistari. Pia wapo watu wawili wanaoonyeshana mimea hio ilivyoota. Kilimo hiki cha kutumia mabanda ni cha kisasa.

Shamba kubwa la nanasi, zikiwa zimepandwa kwa kufuata mistari na nafasi kati ya shina moja na jingine. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa, pia pembeni ya shamba hili kuna miti iliyozunguka.

Ndani ya banda kubwa lililo na taa zinazowaka, kukiwa na kuku wengi wenye rangi nyeupe, pia yapo mabomba yaliyofungwa kwenye banda hili ambayo yamening'iniza vyombo kwa ajili ya kuwekea chakula na maji ya kuku.

Banda kubwa lililojengwa kwa vyuma na kufunikwa, ndani yake kukiwa kumeoteshwa mimea, iliyopandwa kwa mistari, na kuachwa nafasi kati ya shina moja na jingine. Yupo mtu aliyevaa kofia akiendelea kuihudumia. Aina hii ya kilimo ni cha kisasa.

Banda kubwa lililojengwa kwa vyuma na kufunikwa pande zote, ndani yake kukiwa na mimea iliyooteshwa kwenye matuta ,imepandwa katika mistari. Pia kuna mabomba yaliyopitishwa juu ya matuta hayo kwaajili ya kumwagia mimea hiyo, matumizi haya ya kilimo cha kisasa hufanya mkulima kuvuna mazao yaliyo bora zaidi.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa vyuma, ndani yake kukiwa na ng'ombe wenye mabaka meupe na meusi, ng'ombe hawa hupata huduma zao zote ndani ya banda hili bila kutoka nje. Ufugaji wa aina hii ni wa kisasa na huwaepusha ng'ombe na magonjwa ya mlipuko.

Shamba kubwa, ambalo ndani yake kukiwa na trekta kubwa lenye rangi ya kijani na njano, likiwa linafanya kazi ya kuvuna, pembeni yake kuna watu wawili; mmoja akiwa amevaa nguo yenye rangi nyeupe amesimama, pembeni ya shamba hili kuna miti.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa vyuma, ndani yake kukiwa na mimea iliyooteshwa kwa kufuata mstari, na pia kuna nafasi kati ya mmea mmoja na mwengine, ndani kuna mtu anayeendelea kuhudumia mimea hiyo. Kilimo hiki ni cha kisasa.

Sehemu ya shamba iliyooteshwa mimea, huku kukiwa na mipira yenye rangi nyeusi inayopitisha maji, kwa ajili ya kumwagia mimea hiyo iliyoko shambani.

Shamba lililooteshwa mimea iliyo katika mistari kwenye matuta, juu kumepitishwa mipira yenye rangi nyeusi ambayo hutoa maji kwa ajili ya kumwagia mimea hiyo.

Moja ya shamba ambalo tayari limeshalimwa kukiwa na mipira ya maji iliyowekwa, huku imechomekwa vifaa vingine vidogo vyenye rangi nyeusi kwa ajili ya kumwagilizia maji katika mimea itakayooteshwa kwenye shamba hilo.

Shamba lililooteshwa mimea, iliyopandwa katika mistari na kuachiana nafasi kati ya mmea mmoja na mwingine, kumepitishwa mipira ya maji yenye rangi nyeusi ambayo humwagilizia mimea hiyo.

Shamba lililolimwa na kuwekewa matuta pembeni kukiwa na mpira wa maji mkubwa wenye rangi nyeupe, ukiwa unatoa maji yanayotiririka katikati ya matuta hayo.

Eneo la shamba lililooteshwa mimea, kumepitishwa mipira yenye rangi nyeupe, inayotoa maji ili kumwagilia mimea hiyo iliyopo shambani.

Mimea iliyooteshwa shambani, juu ya matuta kumepitishwa mpira mweusi unaotoa maji yaliyotuama pembeni ya matuta hayo, ili kuleta unyevu katika mimea isiweze kukauka. Kilimo hiki cha umwagiliaji hufanya mimea iwe na maji wakati wote.

Sehemu ya shamba kukiwa na mmea ulioota. Pembeni yake kuna mpira mkubwa wa maji ambao umeunganishwa na mwengine mdogo mweusi unaoelekea shambani. Pia kuna koki yenye rangi nyekundu ambayo ikifunguliwa huruhusu maji kupita, na hivyo kumwagia mimea iliyoko shambani.

Eneo ya shamba, lililo na matuta ambayo tayari mengine yakiwa yameoteshwa mimea na mengine yakiwa bado hayana mimea. juu ya matuta yote haya Kuna mipira ya maji iliyopitishwa kwaajili ya umwagiliaji.

Shamba lililo na mimea iliyooteshwa kwenye matuta kwa kufuata mstari, kuna mpira mweusi uanaopitisha maji katikati ya matuta hayo, ili kumwagilizia mimea hiyo iliyoko shambani.

Eneo la shamba lililooteshwa mimea iliokua mikubwa tayari, katikati kukiwa na tuta, na juu yake kumepitishwa mpira mkubwa wenye rangi nyeupe wa maji ukiwa umetobolewa matundu na kutoa maji ambayo yanakwenda mpaka kwenye mimea ili kumwagilizia mimea hio.

Shamba kubwa lililolimwa zao la mahindi, pembeni kukiwa na mpira mkubwa wenye rangi nyeupe uliotobolewa matundu, ambayo yanatoka maji yakielekea kwenye shamba ili kumwagilizia mimea hiyo ya mahindi isiweze kukauka.

Shamba kubwa lililo na mimea iliyooteshwa kwenye matuta kwa kufwata mistari katikati ya matuta kuna maji yaliotuwama, ambayo hutumika kwa ajili ya kuleta unyevu kwenye mimea hio. Pia yapo mabomba yanayo endelea kupeleka maji shambani hapo kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lililooteshwa mimea na kupandwa vizuri kwenye mistari na kumetengwa matuta, kuna mpira mkubwa wenye rangi nyeusi ukiwa umeunganishwa na mipira midogo inayoelekea kwenye matuta yaliyo na mimea kwa ajili ya kumwagilia maji.

Sehemu ya ardhi iliyo na maji huku pembeni ikiwa imezungukwa na eneo lililo na uoto wa asili wa miti, pia kuna milima na anga lina mawingu meupe.

Eneo la ardhi lililo na milima na mabonde iliyofunikwa kwa nyasi pamoja na msitu wa miti mingi, pia ipo barabara iliyopita katikati ya eneo hilo.

Eneo la ardhi lililo tambarare na miinuko kiasi, ikiwa imefunikwa kwa uoto wa asili wa majani na miti pia kuna mto.

Eneo la ardhi lililo tambarare likiwa na uoto wa asili wa nyasi pamoja na miti, pembeni kukiwa na nyumba za ghorofa. Pia katika miti hio amesimama mnyama wa porini aina ya twiga.

Eneo la ardhi lililo tambarare, miinuko na milima, kukiwa na uoto wa asili wa miti na nyasi chache, vilivovikavu. Pia kuna maji na mawe yaliyo ndani ya maji hayo.

Eneo la ardhi lililo tambarare, likiwa limefunikwa na uoto wa nyasi ambazo nyingine ni kavu. Pembeni kukiwa na kichaka kidogo cha miti, pia yupo mynama anaekimbia aina ya swala. Kuna mwanga wenye rangi ya njano, unaotokana na jua.

Eneo la ardhi ililo tambarare, milima iliyofunikwa kwa uoto wa asili wa miti na majani, pia kuna ziwa kubwa ambalo ndani yake kuna ndege wenye rangi nyeupe wametua.

Sehemu ya ardhi, iliyo na mto mkubwa, uliotenga pande mbili za nchi kavu zilizo na miti, mashamba pamoja na makazi ya watu. Pia anga ni la bluu.

Sehemu ya ardhi iliyofunikwa kwa nyasi, miti michache, lakini pia kuna sehemu iliyo na muinuko ambayo ina msitu. Pia upo mto wa maji uliopita katika eneo hili.

Eneo la ardhi lililotambarare limefunikwa kwa majani, vichaka na miti iliyoota mbalimbali. Piia kuna milima na ng'ambo ya mlima kunaonekana jua linalozama.

Eneo la ardhi lililo tambarale likiwa limefunikwa kwa uoto wa asili wa nyasi ndefu na miti michache, pia pembeni yake kukiwa na nyumba ndefu za ghorofa, katika eneo hilo yupo mnyama aina ya Twiga amesimama.

Eneo la ardhi, lililo na milima na sehemu ya tambarare, kukiwa na uoto wa nyasi, miti, pamoja na mashamba, pia kuna makazi ya watu. Pembeni kuna ziwa kubwa.

Eneo la ardhi lililo tambarare, likiwa limefunikwa kwa uoto wenye nyasi kavu miti mikubwa na midogo iliyomichache pembeni yake kukiwa na milima.

Eneo la ardhi lililo na milima yenye miamba mikubwa ya mawe kukiwa na uoto kiasi wa mimea michache, anga ni la bluu lenye mawingu meupe mengi.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare miinuko kidogo na milima iliyofunikwa kwa nyasi na miti, pia kuna barabara iliyokatisha katika eneo hilo. Anga ni la bluu lililo na mawingu meupe kiasi.

Sehemu ya ardhi iliyofunikwa na maji. Pembeni kukiwa na nchi kavu, na kwenyewe kumefunikwa kwa uoto wa asili majani, miti michache, ambayo pembeni zaidi kuna msitu. Katikati ya msitu huo, imekatisha barabara, na nyingine ikiwa inapita kando ya ziwa hilo.

Eneo la ardhi lililo tambare na kufunikwa kwa nyasi, pia kuna miinuko ya milima iliyo na miamba ya mawe. Wapo watu wanaopita katika eneo hilo.

Eneo la ardhi lililo na milima, mabonde na miinuko kiasi, kukiwa na mashamba ambayo yameoteshwa mimea pia kuna miti na nyumba ambazo ni makazi ya watu.

Eneo la ardhi lililo tambarare, likiwa limefunikwa kwa nyasi kavu, pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi, pembeni kwa mbali kukiwa na nyumba za ghorofa, pia katika eneo hilo kuna mnyama mwenye rangi ya kahawia akiwa amelala.

Eneo la ardhi lililofunikwa kwa uoto wa asili wa majani na msitu ulio na miti mingi, juu angani kukiwa na wingu lenye rangi ya kijivu kuashiria kuwa mvua inaweza kunyesha.

Sehemu ya ardhi iliyo tambalale na kufunikwa na uoto wa asili wa majani, miti michache na misitu, pia kwenye milima kumefunikwa na ukungu wenye rangi ya kijivu.

Banda la kufugia mbuzi lililojengwa kwa kutumia mbao ndani yake kuna mbuzi ambao wametoa nje vichwa vyao wakila chakula, pia kuna maji yaliyo kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeupe.

Banda la kufugia mbuzi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, huku ndani yake kukiwa na mbuzi wenye rangi ya kahawia, wakiwa wanakula majani yaliyowekwa ndani ya banda hilo.

Barabara kubwa iliyokatika kiwango cha changarawe, pembeni kuna mbuzi ambao wanakula majani yaliyo ndani ya msitu unaozunguka barabara hiyo.

Eneo la ardhi lililo na miti, kukiwa kumewekwa maboksi yaliyotengenezwa kwa mbao. Hii ni kuonyesha kwamba ni mizinga kwa ajili ya kufugia nyuki, ambao huingia humo na kutengeneza asali.

Banda lililo na kuku wenye rangi ya kahawia, wakiwa wamesimama, pembeni yao kuna chombo chenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu kwa ajili ya kuwekea maji ya kuku hao.

Bata wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya uzio wa wavu, kukiwa na mtu anewapa chakula. Nje ya uzio huu umezungukwa na miti.

Bata wengi wenye rangi nyeupe wakiwa wamefunguliwa kutoka kwenye mabanda yao yaliyotengenezwa kwa mbao na mabati na nyavu koti la rangi ya kijani akisimama anawaangalia.

Mifuko inayotumika kuhifadhia mbegu yenye rangi ya kahawia na nyeupe ikiwa imechorwa mimea ambayo hutokana na mbegu zilizomo ndani yake. Mbegu hizi hutumiwa na wakulima kupanda shambani ili kujipatia mazao.

Mfuko wa kuhifadhia mbegu, wenye rangi ya maziwa, ukiwa na picha ya mmea wa kabeji ambao inaonyesha kuwa ndani ya mfuko huo kuna mbegu za mmea huo.

Mifuko ya kaki, iliyotumika kuhifadhia mbegu za aina mbalimbali, mfano maharage na mahindi, ambazo hutumiwa na wakulima kupandwa shambani, ili kupata mazao yaliyo bora.

Shamba kubwa la zao la mahindi lililopandwa vizuri kwa kufuata mistari na kuachiwa nafasi kati ya mmea mmoja na mwingine; pia ni safi halina nyasi.

Mfuko unaotumika kuhifadhia mbegu wenye rangi ya dhahabu pamoja na kijani, ukiwa na picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo zilizomo ndani ya mfuko huo.

Mfuko unaotumika kuwekea mbegu, wenye rangi ya dhahabu na kijani, wenye maandishi kukiwa na picha ya mmea ambao unatokana na mbegu zilizomo ndani ya mfuko huo.

Sehemu ya shamba kukiwa na tuta ambalo lina mimea iliyo bado midogo imeota kutokana na kupandwa kwa mbegu, juu yake kumepitishwa mipira kwa ajili ya kumwagilia maji, pembeni ya tuta hili ipo mimea mingine ambayo imeshakuwa mikubwa.

Shamba lililolimwa matuta, juu yake kukiwa na mimea iliyoota na kumewekewa mipira yenye rangi nyeusi, inayopitisha maji kwa ajili ya kumwagilia. Pia, pembeni ya shamba kuna nyasi na miti ya minazi.

Vyombo vyenye rangi nyeusi, vilivyo na udongo ambako kumeota mimea, ambayo imetokana na kupandwa kwa mbegu ndani ya vyombo hivyo. Vyombo hivi vimewekwa, karibu na madirisha ya kioo yaliyopo sehemu hiyo.

Mimea iliyoota shambani imetokana na mbegu zilizopandwa za mmea huo, ambapo zilipandwa kwa kufuata mistari na kuacha nafasi kati ya mmea mmoja na mwingine. Pia kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi, inayotumika kumwagilia shamba hilo.

Shamba la mahindi yaliyokauka, mengine yakiwa tayari yameshavunwa. Huku kukiwa na watu wanayabeba, wanayaweka kwenye mashine na kupukuchuliwa, na mengine yaliyopukuchuliwa tayari yamewekwa kwenye mifuko yenye rangi nyeupe.

Mfuko wa kuhifadhia mbegu, wenye rangi ya njano, na ufito wa kijani pembeni, ukiwa umeandikwa maandishi meusi, pia kuna picha za maboga mawili, yenye rangi ya kahawia.

Ndani ya banda kubwa kukiwa na vyombo ambavyo vimeoteshawa mbegu, nyingine zikiwa zimeshatoa na kufanya mimea mikubwa na nyingine bado.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimewekwa kwenye mabakuli, ndani yake kukiwa na karatasi zilizoandikwa majina ya mbegu hizo, ambazo hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kupanda shambani.

Mfuko wa kuhifadhia mbegu wenye rangi ya kijani na mchoro wa majani, katikati kukiwa na picha ya mapapai. Moja likiwa limekatwa na lingine ambalo halijakatwa kuonyesha kwamba mbegu inayopatikana ndani ya mfuko huo ni za mapapai.

Shamba kubwa lililolimwa kwa kufuata matuta yaliyo kwenye mistari, kuna mimea iliyooteshwa imefuata pia mistari. Mimea hii ni ya aina mbalimbali, juu yake kumepitishwa mipira meusi ya maji ili kuweza kumwagilia mimea hiyo.

Banda kubwa lililo na mimea iliyooteshwa ndani ya vyombo na vimepangwa vizuri kwa kufuata mistari. Mimea hii, imetokana na mbegu zilizopandwa ndani ya vyombo hivyo.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao na chuma na kufunikwa pande zote, ndani yake kukiwa na vitalu vilivyosiwa mbegu na kuota mimea ambayo mingine tayari imeshakua mikubwa.

Mfuko unaotumika kuwekea mbegu ukiwa na rangi ya bluu, machungwa pamoja na nyeupe. Katikati kuna picha ya tikiti na lingine likiwa ni kipande, pia kuna maandishi yenye rangi nyeusi.

Mifuko ya mbegu, yenye rangi ya kijani na nyeupe, mwingine ukiwa na rangi ya kahawia kuna picha ya mimea inayotokana na mbegu zilizomo ndani ya mifuko hiyo, pia zina maandishi yenye rangi nyeupe.

Eneo lililo na vichanja vingi vilivyo tengenezwa kwa mbao na kuwekewa wavu, ikiwa ni maalumu kwaajili ya kuchambua mbegu. Kichanja kimoja kimewekwa gunia na kumwagwa mbegu ya mahindi ambayo pembeni kuna watu wanaiangalia. Mbegu hii hutumika shambani kwa ajili ya kuotesha mazao ya mahindi.

Eneo lililo na mabanda ya kufugia mbwa ama paka yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kuwekewa madirisha yenye wavu, lipo banda lililopakwa rangi ya kijani.

Banda la kufugia mbwa, likiwa na sehemu mbili juu kukiwa wazi kuna mbwa mwenye brangi nyeusi akiwa amesimama, chini kumezibwa pande zote kwa mbao kuna dirisha dogo, pia kuna vyombo viwili ambavyo hutumika kuwekea chakula.

Banda linalotumika kufugia mbwa, lililojengwa kwa kutumia mbao, kukiwa na mbwa aliye na rangi ya kahawia amelala, pembeni yake kuna chombo cha bati, kinachotumika kuwekea chakula chake.

Mbwa wenye rangi ya kahawia, nyeusi na maziwa, wakiwa wamekaa kwenye majani, huku wakiwa wamefungwa mikanda kwenye shingo zao, baadhi ya mbwa wamefungwa midomo yao na kutoa ulimi.

Mabanda kwa ajili ya kufugia yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kuezekwa kwa bati, kuna mlango na dirisha lililo na wavu. Yapo mabanda mengine yaliyo nyuma pia kuna miti.

Moja ya chumba kinachotumika kuogeshea mifugo kukiwa na watu wawili waliovaa nguo zenye rangi bluu, mmoja akiwa amevaa barakoa. Wanamuogesha mbwa waliyemuweka ndani ya sinki lenye rangi nyeupe.

Banda la kufugia mifugio likiwa limejengwa kwa kutumia mbao na kuwekezwa kwa bati na lina milango miwili, pembeni yake kuna nyombo vya kulishia wanyama pia kuna herufi 'J.H', banda hili lipo kwa ndani ya uzio wa mbao na pembeni yake miti.

Banda la kufugia mbwa, lililowekewa wavu wa waya, ndani yake kukiwa mbwa wenye rangi nyeusi. Pia pembeni ya banda hili, kuna kontena lenye rangi ya kahawia na miti.

Banda la kufugia mifugo likiwa na chumba kimoja chenye mlango, pia kuna sehemu iliyotengwa iliyo na vyombo vya kulia, kukiwa na mbwa mwenye rangi ya kahawia akiendelea kula, banda hili lipo ndani ya uzio, nje kumezungukwa na miti.

Wanyamapori aina ya tembo (wakubwa kwa wadogo) wakiwa wamesimama, baadhi yao wakiwa wamewawekea mikonga yao wale tembo wadogo. Pembeni yao kuna msitu ulio na majani.

Mnyama pori aina ya twiga mwenye rangi ya kahawia na maziwa, yupo ndani ya uzio uliowekewa geti la chuma. Nyuma yake kuna nyasi pamoja na vichaka vya miti.

Eneo la ardhi lililo na maji huku likiwa limezungukwa na nyasi, wapo wanyamapori aina ya ndege, walio na rangi nyeupe na nyeusi, mmoja akiwa ametua kwenye majani na mwingine akiwa anaruka juu.

Mnyama pori aina ya ndege mwenye rangi nyeusi na nyeupe akiwa na baka lenye rangi ya njano karibu na mdomo wake, ametua kwenye moja ya tawi la miti iliyo na miba.

Eneo la msitu kukiwa na miti iliyofungamana na majani, pembeni kukiwa na mwavuli ambao umezungukwa na maua mazuri, ndani ya pori hilo kuna mnyama wa porini aina ya twiga akiwa amesimama.

Wanyama pori aina ya twiga wakiwa ndani ya uzio wa chuma pembeni Kuna mtu aliesimama amevaa barakoa nyeusi, huku ameshika kichwa cha twiga mmoja wapo, nyuma ya twiga hawa kuna vichaka kidogo na miti mirefu.

Moja ya mnyamapori aina ya ndege, mwenye manyoya yenye rangi ya kijivu, nyeusi, akiwa ametua juu ya nyaya za umeme, anga ni la bluu.

Mnyama pori aina ya Pundamilia mwenye mistari myeupe na myeusi akiwa anatembea. Eneo hili lina nyasi na miti mikavu kiasi pia kukiwa na mlima pembeni.

Mnyama pori aina ya twiga mwenye rangi ya kahawia na maziwa akiwa amesimama, pembeni amezungukwa na vichaka vya miti mifupi na nyasi, pia ipo miti mirefu.

Ndege wa porini wenye rangi nyeupe katikati, mkiani na kichwani wakiwa na rangi nyeusi wana midomo mirefu, wakiwa wamesimama kwenye majani. Mmoja kati yao akiwa ameinama kwenye maji yaliyopo katika eneo hilo.

Mnyama pori aina ya swala, mwenye rangi ya kahawia, akiwa na mapembe yaliyojikunjakunja, yenye rangi nyeusi, ameinama akiwa anakula majani yaliyopo katika eneo hili.

Mnyamapori aina ya ndege, mwenye manyoya yenye rangi ya kijivu na nyeusi, akiwa ametua katika moja ya tawi la mti ulio mkavu, pia kuna miti mingine na vichaka vilivyo mzunguka ndege huyu.

Mnyamapori aina ya mamba akiwa ndani ya maji yanayopatikana katika eneo hili. Pia, sehemu hii ya maji imezungukwa na miti, pamoja na nyasi.